Watu wamekaa wakisikiliza kwa makini, wakishiriki katika mafunzo yanayolenga kuongeza ujuzi na maarifa katika hatua ya maisha ya watu wazima.

Eneo la kucheza, lenye vifaa vya michezo, pamoja na madarasa imeandaliwa kwa ajili ya kuwalea na kuwafundisha watoto wadogo katika mazingira salama na ya kufurahisha.

Mwalimu yupo ubaoni akifundisha, akiwaelekeza wanafunzi kwa kutumia maandishi na vielelezo, katika mazingira rasmi ya darasa la shule ya msingi.

Kitabu cha wanafunzi wa msingi kimeandikwa kwa lugha rahisi. Kikielezea masomo ya darasa kwa hatua zao kwa kujifunza. Kinasaidia kukuza maarifa ya awali ya watoto.

Wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza mwalimu anaefundisha kwa makini, wakishiriki katika kujifunza ili kuimarisha maarifa na ufaulu wao.

Madarasa yamejengwa kwa uimara na mpangilio mzuri, yakiwa na nafasi ya kutosha na mwanga wa kutosha kwa ajili ya kujifunza.

Meza za maabara zimepangwa darasani kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Mwalimu yupo ofisini, akitumia muda wake kusahihisha madaftari ya wanafunzi kwa umakini. Akihakiki kazi zao, ili kuwapa mrejesho utakaowasaidia kuboresha uelewa na maendeleo yao ya kitaaluma.

Wanafunzi wameketi katika eneo la uwazi, wakiwa wanajisomea kwa makini wakitumia mazingira ya uwazi kusaidia kujifunza kwa urahisi na ufanisi.

Wanafunzi wameketi kwenye darasa wakimsikiliza mhadhiri wao kwa makini. Kila mmoja akionyesha ari ya kujifunza, huku mhadhiri akiwasilisha mada kwa utaratibu unaoeleweka.

Wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza muadhiri kwa makini, mazingira tulivu yakionesha hali ya kujifunza na umakini katika elimu ya juu.

Wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza mhadhiri anayetoa mafunzo, wakionyesha mazingira ya kujifunza katika taasisi ya elimu ya juu.

Wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza muadhiri kwa makini, kila mmoja anfatilia somo kwa utulivu wakionyesha bidii katika kujifunza.

Wanafunzi wameketi wakimsikiliza mhadhiri kwa makini darasani, wakipokea elimu na maarifa kwa lengo la kukuza taaluma zao.

Wanafunzi waliovaa mavazi ya mahafali na kofia maalumu, wamesimama kwa furaha wakisherehekea mafanikio ya kuhitimu katika taaluma zao.

Wanafunzi wanatumia komputa kwa ajili ya kujifunza na kufanya tafiti, kila mmoja yupo makini akitumia teknolojia kumsaidia masomo yao ya juu kwa ufanisi.

Wanafunzi wameketi darasani, wakisiliza kwa makini somo linalofundishwa, wakishirikiana katika kujifunza na kukuza maarifa kwa ajili ya taaluma yao.

Wanafunzi wapo maabara wakijifunza kwa vitendo, wakitumia vifaa maalumu, kukuza ujuzi wao wa kiufundi katika mazingira ya mafunzo ya kazi.

Wanafunzi wakiwa darasani wakijifunza matumizi ya kompyuta na stadi za kiufundi kwa ajili ya kazi na maendeleo ya taaluma mbalimbali.